Hawa ni shabiki wa timu ya Gor Mahia kwa jina lililoandikwa na kibanga ambacho mwanamke mmoja amekishika chenye rangi ya kijani kibichi na mwanaume mmoja anaonekana kuwa anapuliza kipenga na mwingine ameshika taa inayowaka.

Hawa ni wachezaji wa timu ya bandari na wenyewe wamevalia nguo zenye rangi ya samawati na wanaonekana kuwa wamefurahi na mmoja anaonekana akiwa ameshika mwingine kwenye kichwa chake akimchonolea taratibu na wengi, mwengine ana kibango mkononi.

Hiki ni kituo cha HUDUMA, mandhari yakiwa ni ya kiserikali na mahal;i hapa ni pa kufanyia utafiti wa polisi na vyeti vyao na maandishi yapo ukutani yaliyo ya rangi nyeupe na ukuta uliopakwa na rangi nyekundu.

Hiki ni kituo cha serikali mandhari yakiwa ni huduma na aliyekuwa mpinzani wake rais wa Kenya daktari au Raila Amolo Odinga anaonekana kuwa anaandika na mwenyewe amevalia suti ya rangi samawati.

Hiki ni kituo cha huduma , mandhari yakiwa ni ya kiserikali ,kuna wanaume kadhaawaliovalia nguo za kiofisi ,na nguo zenyewe ni za rangi nyeusi na koti lililo la rangi nyeusi ,na wenyewe wanafanyia utafiti kwenye tarakilishi.

Hiki ni kituo cha huduma mandhari yakiwa ni ya kiserikali na wafanyikazi waliovalia nguo za rangi nyeupe na kofia au cola za rangi nyekundu wanaongeleshwa na polisi aliyevalia nguo ya rangi ya kijani.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya kwa sababu wameshika vibango au bendera za Kenya zilizo na rangi nyekundu, rangi ya kijani kibichi na rangi nyeusi. Na wenyewe wamevalia tishati zilizo na rangi nyekundu.

Huyu ni mwanariadha. Anayeonekana kuruka shamba na mwenyewe kwa jina Muema. Amevalia nguo ya rangi nyeusi na rangi nyeupe na mwenyewe anaonekana kuwa ameinua mguu wake mmoja juu.

Hii ni posta ya Nairobi na ni ya kibiashara na maadhari yakiwa ya kiserikali na maandishi yaliyoandikwa na rangi ya kijani na kuna watu wanaonekana kufanyiwa utafiti na wanafunzi waliovalia nguo nyekundu.

Hawa ni wafanyikazi wa kiserikali. Mandhari yakiwa ni ya kiserikali na wenye wapo waliovalia nguo zilizo za kiserikali na wanapeana hotuba zao na maandishi yapo kwenye kibango kuwa ni ya rais.

Hawa ni wafanyikazi wa kiserikali, maudhui yakiwa ni ya kiserikali na aliyekuwa rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta amevalia suti ya rangi ya samawati na shati la rangi nyeupe anaongea na mwenye ikulu.

Hiki ni kituo cha huduma na mandhari yakiwa ni ya kiserikali na watu wengi wanaonekana kusimama kando ya tarakilishi ili kufanyiwa utafiti au kufanyiwa huduma za kiserikali na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anaonekana kuvalia shati iliyo ya rangi nyeupe.

Hii ni huduma za kiserikali ,na kuna maandishi yaliyo nyuma ya ukuta huo iliyo na picha za rangi ya nyekundu na rangi nyeupe , na watu kadhaa wanaonekana kuwa wanaangalia karatasi iliyoshikwa na mtu aliyevalia shati la rangi nyeupe na mwanamke aliyebeba mtoto.

Watu kadhaa walio afisa wa kiserikali waliovalia nguo au suti za rangi nyeusi na tai iliyo ya rangi nyekundu na wamevalia miwani na wenyewe wanaonekana kufurahi wameshika kibango au cheti kilicho rangi ya samawati.

Hawa ni shabiki wa mpira waliovalia nguo za rangi ya samawati na maandishi yaliyo kwenye kibango walichoinua juu kwa lugha ya king'eng'e au lugha ya mama na wengi wameshika vitu vya kupuliza kupiga sauti.

Hii ni poster na yenyewe ni ya rangi nyeusi maandishi yaliyo ya rangi nyekundu na ndege anayeonekana kubeba matawi wenye rangi nyeusi maandisho yanasema kwamba ni Jubilee tuko mbele pamoja.

Hawa ni watu na wengine waliovalia manguo yaliyo ya rangi ya kinjano ni maafisa au wafanyakazi wa kiserikali, wanafanyia wengine utafiti au uandikishaji wa mambo ya kiserekali. Mandhari yakiwa ni ya kiserekali.

Hili ni gari la kubeba mchanga na lenyewe ni la rangi ya kinjano na rangi ya samawati na kuna chuma iliyosoma kando na kuna vifaa vilivyojengwa, na simiti na ghorofa iliyo kando na nguo zilizoanikwa kwa ghorofa hiyo.

Hiki ni kituo cha huduma na mandhari yakiwa ni mandhari ya kiserikali na polisi mmoja wa kike aliyevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi na nywele zake zilizosukwa taratibu na kofia ya rangi nyeusi. Anafanya utafiti wake na afisa mmoja wa kiserikali aliyevalia nguo ya rangi nyeupe.

Hiki ni kituo cha huduma na yenyewe ni mandhari ya kiserikali na watu watatu, wawili wakiwa wa kike waliosuka nywele zao taratibu na mwanaume mmoja anayefanyiwa uchunguzi wake na mwanamke mmoja aliyefunga kitambaa shingoni, kitambaa kinacho rangi ya samawati.

Sehemu hii ni ya michezo, mandhari yakiwa ni ya michezo. Na watu wawili wanaonekana kuwa ni wachezaji. Wamevalia jezi za wachezaji na zilizo rangi nyekundu, rangi ya samawati na nyeupe na wenyewe, wanakaa kuwa wamefurahi.

Hawa ni afisa au wafanyakazi wa Kenya na mandhari yakiwa ni ya kiserikali. Wengine waliovalishwa kofia za rangi nyekundu na wamevalia suti zilizo za rangi nyeusi na wanawake waliosimama kando yao.

Hawa ni afisa wa kiserikali au wafanyakazi wa kiserikali na mwanamke mmoja aliyevalia shati la rangi nyeupe na rangi nyekundu, na amesonga nywele zake taratibu na anaongelesha au anafanyiwa usaidizi na wale walioketi kitini wamevalia suti.

Hawa ni wafanyakazi wa kiserkali na aliyekuwa Rais wa Kenya Daktari Uhuru Kenyatta amevalia suti ya rangi nyeusi na tai la rangi nyekundu na polisi aliyekuwa nyuma yake amevalia rangi kinjano.

Hiki ni kituo cha huduma na mandhari yakiwa ni ya kiserikali na watu wawili na waliovalia nguo na mashati meupe, wanafanya huduma kwa mwanamke mmoja aliyeketi mbele kwenye kiti cha rangi nyeusi.

Huyu akiwa rais wa Kenya daktari William Samoei Ruto aliyevalia nguo ya rangi ya kinjano au yenye rangi ya nyekundu na mpinzani wake anayeitwa Raila Amollo Odinga ameketi kando yake anaonekana kuwa anashabikia timu moja hapa Kenya.

Huyu ni aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akichukua nadhari ya uongozi na aliye mkuu wa Kenya Martha Koome na mwenyewe anaonekana kushika bibilia na amevalia Suti ya rangi nyeusi.

Huyu ni mlinda lango, wenye timu wamevalia nguo iliyo au jezi yenye rangi ya samawati na nambari kumi na sita kwenye mgongo wake na wapinzani waliovalia nguo ina rangi ya kinjano wamesimama kando ya goli.

Mtu mmoja wa kiume mwenye rangi nyeusi na nywele zake zilizochakaa kichwani anaonekana kufunga vibango kwenye kituo chake na vibango lenyewe ni cha rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyekundu yanasema ya kwamba 'kura kwa Moi' na kuku aliye na maandishi ya KANU.

Hapa ni uwancha wa mpira na wachezaji waliovalia nguo za rangi ya nyekundu na wengine wamevalia nguo za rangi ya nyeupe wanacheza mpira.

Hiki ni kituo cha huduma, mandhari yakiwa ni ya kiserikali na watu kadhaa wanaonekana wakifanyiwa huduma zao mahali pale na polisi aliyevalia nguo ya kijani kibichi na kopfia nyeusi anaulinda usalama wao.

Hawa ni wafanyakazi wa kiserikali na waliovalia nguo za kiserikali na polisi mmoja yuko mbele yao amevalia kofia nyeusi na samawati ikiwa ni rangi ya barakoa yake na watu wanaonekana wanaongea.

Hawa ni shabiki wa mpira, na moja yao anonekana amevalia miwani iliyo ya kupendeza na mwingine anaonekana kuwa anakipiga ngoma na wanawake kadhaa walioinua mikono zao na taa mkononi.

Hiki ni kituo cha huduma maandhari ya kionya kiserikali. Na mahali hapa kuna watu wawili waliowafanyikazi wa kiserikali ambao wameketi kwenye viti vyeusi na wanafanya utafiti wao kwenye tarakilishi za rangi nyeusi, na maandishi yaeleza kuwa ni mahali pa vyeti vya kuzaliwa.

Hii ni posta ambayo inaweza kuwa ni ya kiserikali, mandhari yakiwa ni ya ikulu na mwanamke mmoja aliyepaka mdomo wake kwenye rangi nyekundu anaonekana kuwa anaonyesha kuwa leo ni siku ya kuongelea au ya mahusiano na wananchi.

Hiki ni kituo cha serikali almarufu kituo cha huduma na watu wengi wamesimama kando wengine wameketi waliovalia nguo za rangi ya samawati kufanyia huduma zao. Kunao mmoja anayetumia tarakilishi kuwapa huduma zenyewe.

Watu kadhaa wanaonekana kuwa ni wafanyakazi wa serikali na wamevalia nguo zilizo za rangi tofauti kama vile samawati, nyeupe na mwingine amevalia kofia iliyo ya rangi nyeusi na mwanamke mmoja aliyesimama kando aliyesuka nywele zake za rangi ya samawati anafanyiwa usahishaji.

Hivi ni vitambulisho vingi vya rangi nyeupe vilivyopangwa kwenye muundo maalum na vimeshikiliwa na kamba na katika vitambulisho hivi kuna picha za watu. Zenyewe zinaonekana kuwa ni mpya na zinangoja kupa watu na mtu mmoja aliyeweka mkono wake kwenye meza na amepaka kucha zake ako na boksi au kifaa kimoja kilicho na rangi za samawati mahali hapo.

Haya yakiwa mazingira ya serikali au mahali pa kutupa takataka zilizo chafu kando ya barabara na kwenye barabara kunaoneka ni kivuli kilichojipinda mahali pale.

Hii ni bunge au ofisi ya kiserikali ambapo mama moja au afisa wa spika walio kwenye ukurdu wameketi mbele. Na wengi wamekalia mbele yao. Na kuna bendera ya Kenya na kuna rangi kwenye ukuta huo rangi ya kijani.

Haya ikionekana ni mandhari ya serikalini. Wanawake au wanaume kadhaa, wako wanashangilia na wamevalia nguo za samawati. Wameshika bendera zilizo za rangi ya nyeusi, nyeupe nyekundu na kijani kibichi. Bendera hizo zikionekana ni bendera za Kenya.

Hivi ni vitu vya kiserikali au vya kitaifa na mwanamke mmoja aliyevalia miwani na nguo za samawati na wanaume kadhaa wako nyuma yake. Wanatazama utaratibu au wanatazama kamera inayopigwa na wengi wanaonekana kuwa...

Hawa ni shabiki wa Kenya waonekana wako pahali pamoja na wanapuliza vifaa vya kusherehekea na wengi wamevaa tsheti za Kenya au bandari za Kenya na bendera za Kenya za rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi.

Hawa ni wanadada wannne mwanaume akiwa nyuma yao na wamevalia tisheti nyeupe na maandishi yaliyoandikwa Tuzo na Gor Mahia. Wanaonekana kuwa ni shabiki wa timu ya Gor Mahia.

Hapa ni kituo cha Huduma Kenya na kimepakwa rangi nyeupe na kuna maandishi mengi ya rangi nyeupe na vibango vilivyopakwa rangi zingine za rangi ya kijani kibichi na rangi ya nyeupe na rangi nyekundu na watu kadhaa wanaonekana wamekalia viti viliyo na rangi nyeusi kufanyiwa huduma zao.

Hiki ni kituo cha huduma na maafisa wa huduma waliovalia nguo za rangi nyeupe na mahandishi yaliyoandikwa Huduma Kenya na mahandishi mengine yaliyoandikwa kwa rangi ya kijani kibichi.

Kuna wenyeketi wawili wa bunge bwana Wetangula na mwenzake wako mbele na wengine wamepiga mstari wao na wamepanga laini utaratibu na wanaume kadhaa na wanawake waliovalia nguo za kirasmi.

Hiki ni chumba cha masomo ya tarakilishi au ni afisi ambapo kuna watu wanne, wawili wa kiume na wawili wa kike, mmoja ni mtoto aliyevalia viatu vya samawati na amesuka, na wengine wamesimama, na mmoja ameketi akihudumia waliosimama.

Watu kadhaa waliovalia nguo nyekundu, barakoa samawati na wengine waliovalia mmoja aliyevaa barakoa ya rangi nyeusi amesimama kando ya ofisi iliyoandikwa kazi ya watu wanaotoka nchini na kuingia.

Hapa ni mahali pa nyayo na mashabiki wengi wako mmoja akivalia au akiweka bendera yake ya kenya ya rangi ya kijani kibichi, nyeupe na nyeusi na kofia iliyo ya rangi nyekundu na rangi ya mawati. Moja akiwa amevalia nguo ya rangi nyeusi.

Hiki ni kituo cha serikali au mahali pa kuhudumia wananchi. Mahali hapa kuna tarakilishi au viti vyeusi na watu hawa mmoja ni wa kike amesuka nywele zake vizuri, amevalia miwani na wengine wanaume. Mwingine mweupe aliyesimama kando amevalia miwani na mwanaume aliyevalia kofia.

Hawa ni wachezaji wa mipira ya mikono na mchezaji mmoja aliyevalia nguo nyeusi na maandishi yakiwa ni ya Kenya nambari kumi na nne, na mpira ulio wa rangi nyekundu na mistari ya rangi ya njano na mwingine amevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni kituo cha serikali kwa jina huduma na watu kadhaa wa kiume na wa kike wanaonekana wakifanya utafiti wao kwenye tarakilishi na wengine wamesimama kando. Wamevalia mashati ama shati za rangi nyeupe na vibango vya rangi nyekundu.

Hizi zikiwa ni shughuli za kiserikali. Ni mahali pa kufanya huduma kwa watu na ni posta. Maandishi yaliyoandikwa katika rangi nyeupe na watu au wafanyikazi wamevalia nguo zilizo nyeusi, nyekundu, na nyeupe. Kuna askari mmoja aliyevalia miwani.

Huu ni muktadha au mazingira ya mpira ukipenda mazingira ya michezo. Hapa kuna wachezaji waliovalia nguo au jezi na nambari kumi na nne, ishirini na mbili wengine ishirini na nane. Wamevalia jezi hizi niza rangi kijani kibichi. Mwingine amesuka wengine wamenyoa.

Hawa ni shabiki wa spoti. Na ni washabiki na maarufu wa sport pesa waliocalia jezi za rangi kijani kibichi na ingine ni za rangi ya kinjano wanasherehekea au wanashangilia timu yao.

Hili ni ofisi la kiserikali ambapo mtu mmoja mweusi na ni wa kiume aliyevalia nguo la samawati anaonekana kutumia mashine au tarakilishi ya chumba hicho na kuna gazeti zilizo na rangi nyeupe.

Hii ni tarakilishi ya rangi nyeusi maandishi yamo ndani au imewaka na maandishi ya rangi nyeusi na yenyewe inawaka rangi nyeupe. Mtu mmoja ametia kidole chake kwenye tarakilishi hiyo na ni ofisi ya makala maalum ya serikali.

Hii ni posta inayoonyesha vitu kadhaa kama vile nyundo au inayokuwa katika makala ya kiserikali kuonyesha hatua inayochukuliwa na mkubwa wa mahalia au spika mahali hapo.

Hiki ni kituo cha kuchukua utambulisho wa uraia. Na katika chumba hiki, nyuma kumeandikwa na rangi nyeupe na kibanda kilichopigwa na rangi ya kijani kibichi. Na mtu mmoja, aliyevaa gloves ameshika mwingine mkono, akimuekelea stamp .

Hawa ni mashahidi au wafuasi au ni mashabiki wa Kenya na sababu kuna mmoja wa kike aliyebeba bendera ya Kenya na ina rangi tofauti na wengi mmoja akiwa amevaa nguo ya Kenya airways na kofia zilizo za kamba.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa voliboli na ni wa kike, wengine wamevalia nguo za kijani kibichi na vinyasa usuru wale au kaptura za rangi ya samawati na wengine wamevalia nguo za rangi nyekundu.

Hili ni jengo la daraja lililobomoka na kuna mpira mmoja unaopitisha maji juu ya maji au juu ya mtaro wa maji yanayopita pale chini na kuna waya inayozunguka mahali hapo na mahali hapa inaonekana kwamba pameharibika.

Hapa ni mahali pa serikali ambapo wanavika taji watu katika serikali. Mtu mmoja au wawili waliovalia nguo za kiakulu za admission advocates kwa maandishi katika lugha ya king'eng'e wanawapa wengine taji.

Huyu ni mfanyikazi wa serikalini na ni wa kiume amevalia nguo au suti ile ya rangi ya samawati na amevalia shati na tai zile za rangi nyeupe. Ameshika bibilia na nyuma yake kuna bendera za Kenya.

Hawa ni wanasiasa wa kiserikali wa chama cha ODM na wamevalia nguo zilizo za rangi tofauti kama vile rangi nyeusi, rangi ya samawati na kofia zilizo rangi ya kinjano.

Hawa ni wachezaji walioshika kikombe chao au ni zawadi waliozawadiwa katika ushindi wao. Kando yao kuna watu wanaosherehekea pamoja nao weinua mikono juu na wengi wamevalia nguo za samawati na nyeupe iliyo rangi ya...

Hawa ni shabiki wa timu ya Bandari wameshika vibao au vibango vilivyoandikwa Bandari mashabiki na vyenyewe ni vya rangi ya samawati na vina maandishi ya rangi ya nyeupe na wengi wamevalia tishati za rangi ya samawati.

Hili ni bomba la maji linalopita kando ya mtaro na limejengwa juu ya daraja ya simiti na lenyewe linapita ndani ya msitu.

Mama mmoja aliyevalia nguo nyeusi na maandishi ya rangi ya kijano ameshikilia Umbrella au Umbrella ya rangi ya kijano iliyo na maandishi mama miradi Milicent Omanga.

Huyu ni mwanariadha wa kiume kwa jina Kipchirchir, na amevalia T-sheti au vesti ya rangi nyekundu na kinyasa kilicho cha rangi nyeusi. Anaonekana kuruka au yuko kwenye mbio zake kwenye mashindano ya wanariadha.

Hizi ni vifaa vya kiserikali na mwanaume mmoja aliyevalia nguo nyeupe , nyeusi na bango cha nguo nyekundu anamwandikisha wazee waliopanga foleni na wote waonekana kuwa ni kitu cha kiserikal.